Hii ni duka ya kuuza bidhaa mbali mbali za kurembesha unaonekana kuna punda milia ambaye amechongwa, kuna mikufu mbali mbali ilio na rangi tafauti tafauti, pia pale mbele unaonekana kuna mwanaume anayechangua bidhaa au pengine kuuza.